Nyaya za umeme zinaonekana zikipita juu ya jengo la ghorofa. Nyaya hizi zimefungwa kwenye nguzo za umeme ambazo zimesimama karibu na jengo hili. Kando ya barabara pia, panaonekana zikining'inia juu ya paa karibu sana na dari ya jengo.

Kiwanda hiki cha kusambaza umeme kinaonekana kua na shughuli nyingi. Watu waliovaa sare ya kijani na kofia ngumu wanaonekana wakiwa kwenye kazi. Kiwanda hiki kinatumika kusambaza umeme wa kila mahali. Pia anga inaonekana kua shwari na ya samawati.

Nguzo ndefu za kituo cha umeme zinatandaza nyaya za nguvu juu ya mashamba makubwa ya kijani kibichi yakienea mbalimbali kupotelea kwenye milima iliyo mbali iliyochomoza taratibu. Kwenye upeo wa macho bingu ni safi bila mawingu. Jua linamulika kwa utulivu juu ya mandhari hii ya kupendeza.

Kituo kidogo cha kusambaza umeme kinaonekana kikipokea umeme wa msongo mkubwa kutoka kwa vituo vya kusaliza umeme na kupunguza hadi kiwango kinachoweza kutumika kwa manyumbani, viwandani na kwenye biashara.

Nyaya kubwa za umeme zinapita juu kwa vishiko vya chuma zikiwa zimeunganishwa kwa usalama na kusambaza umeme kutoka kituo hiki kuenda maeneo mbalimbali. Mandhari yanaonekana ni ya machweo jua likitua angani.

Mlingoti mkubwa wa umeme umesimama katikati ya mandhari ya wazi, nyuma yake kuna milima midogo na anga ina mawingu meupe na buluu ikionyesha hali ya hewa nzuri. Eneo hili la chini linaonekana kuwa na udongo au shamba ambalo halijalimwa.

Nguzo mbili za umeme zimesimama wima, kila moja ikiwa imetengenezwa kwa mbao, na zimezungushiwa na nyaya za umeme za msongo mkubwa. Kati ya nguzo hizi, Kuna transfoma kifaa kinachotumika kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme, kabla ya kusambaza kwa watumiaji, na majumbani kiwandani.

Eneo hili linaonyesha sehemu ya mbuga la wanyama iliyoko katikati ya jiji. Anaonekana mbuni wenye rangi nyeusi, shingo ndefu na miguu inayoonekana kuwa na nguvu. Kwenye upeo wa macho kunaonekana majengo ya jiji yaliyo marefu.

Simba mkubwa mwenye manyoya ya dhahabu amelala ndani ya eneo la hifadhi lililozungushiwa uzio. Sehemu yenyewe inaonekana kavu sana, udongo wa rangi ya kahawia na jua linang'aa juu likimuangazia simba huyo.

Kundi la watalii wamesimama kwa tahadhari pembeni ya njia ya vumbi. Wanatazama shauku ya ndovu wachanga ambao wamelaka chini. Ndovu hawa wanaonekana wakiwa juu ya udongo wakipumzika na kucheza wakiwa na muonekano wa utulivu na urafiki.

Mamba wanaonekana wakilala juu ya maji ya bwawa kwa utulivu. Wengine wanaonekana wakielea huku vichwa vyao vikiwa juu, hali inayotoa taswira ya ukimya na hatari uliopo katika mazingira ya pori.

Wafanyakazi wa serikali ya umma na viongozi wa serikali wa mitaa wanashiriki kwenye zoezi la upandaji miti katika eneo la wazi. Baadhi ya wamevaa sare za ofisi na wengine makoti ya serikali. Wanaonekana wakiwa na fulana zilizoandikwa kwa ujumbe wa mazingira.

Mwanamke anaonekana akiwa ameketi. Karibu naye kuna shuka ya kimaasai yenye rangi angavu ya buluu ishara ya utamaduni wa kimaasai. Nyuma yake kuna mimea ya mahindi iliyokomaa vizuri yenye majani mabichi na mashina imara ikiashiria shamba lililotunzwa kwa bidii na ufanisi.

Duma anaonekana akiwa amelala chini kwa utulivu, mwili wake umelala kwa nyasi na pia anaonyesha kuwa na madoa meusi yanayoonekana kwa uwazi. Na kichwa chake kimeegemea ardhi kwa uangalifu kana kwamba anapumzika lakini bado macho yake yanafuatilia mazingira.

Wanaume watatu wanasukuma mkokoteni mzito uliojaa magunia ya taka. Wamevalia mavazi ya kazi, na sura zao zikionyesha juhudi na uchovu wa kazi ngumu ya kila siku. Mkokoteni huu unapita katikati ya barabara, magunia yakiwa yamefungwa juu kwa kamba ili yasimwagike.

Simba kubwa mwenye nguvu ako ndani ya eneo lililowekwa vizuizi vya chuma. Eneo hili limewekwa kizuizi kinachoashiria hatari na kuzuia watu kuingia. Ajabu ni kwamba kuna mtu kutoka nje anajaribu kumpapasa simba. Simba anamtazama kwa polepole akiguruma.

Kundi la watu limevalia mavazi ya kitamaduni yaliyotengenezwa kwa ngozi ya wanyama. Wanaonekana wakipendeza kwa mitindo ya asili inayoonyesha urithi wao wa kitamaduni. Baadhi wao wamevaa kofia zilizopambwa na manyoya marefu ya ndege.

Eneo hili la ujenzi linaonyesha uharibifu wa majengo, pakiwa na tinga ya kijani kibichi ikifanya kazi. Mbele ya tinga tinga kuna mfanyikazi ambaye amevalia kofia ngumu ya njano akionyesha kuwa yuko kwenye eneo la ujenzi.

Kifaru wanatembea kwa utulivu juu ya nyasi ndefu na kavu za Savanna. Eneo hili linaonyesha mandhari ya wazi, jua kali, na uoto wa asili unaoonyesha ukame wa msimu wa kiangazi. Mwili wake mkubwa una ngozi nene na pembe mbili.

Mnyama anayefanana na mbweha amesimama katikati ya nyasi. Rangi yake kuu ni kahawia na ana sehemu nyeusi kwenye mgongo wake, kuanzia mabegani hadi kwenye mkia. Mkia wake unaonekana kuwa na manyoya mengi na una ncha nyeusi.

Eneo hili limejaa maji machafu ya mafuriko ambayo yamebeba taka plastiki na uchafu mwingine nyumba zilizojengwa kwa mabati zimebomolewa baadhi zikiwa zimeporomoka kabisa huku zingine zikininginia kwa hatari udongo unaonekana umelowa maji.

Eneo hili linaonekana kuwa la taka na uchafu mwingi umetupwa kila mahali. Pia panaonekana mtu ambaye amelala juu ya taka hili kana kwamba hayuko katika hali shwari. Kwa umbali tunaona nyumba nyingi zilizo jengwa kwa pamoja ambazo ni duni.

Eneo hili linaonyesha msongamano wa nyumba nyingi zilizojengwa karibu sana. Nyumba hizi zimezeeka na zina mabati yaliyopauka na yenye kutu ishara ya umaskini na ukosefu wa rasilimali za kujenga kwa viwango vya kisasa.

Ndani ya uwanja huu wa ndani, panaonekana viti vilivyopangwa vizuri kwa ustadi, pana pia watu ambao wameketi wakipiga ngoma kwa waigizaji ambao wamepanda juu wamevalia sare ya nyekundu na nyeupe.

Eneo hili linaonekana kuwa limetupwa taka za aina nyingi. Kuna mifuko ya plastiki, nguo na takataka nyingine. Kando yake pana watoto wa shule ambao wamevalia sare ya hudhurungi na wamevaa mabegi kwenye migongo yao. Pia kuna mtu ambaye anaonekana kwa mbali akichoma taka hii.

Maji chafu yanatiririka polepole katika mtaa wa hali duni. Yamebeba taka mbali mbali kama plastiki, mifuko, na mabaki ya chakula. Mazingira yanazungukwa na nyumba za udongo, nyingine zikiwa zimechakaa na zenye nyufa.

Eneo hili linaonekana kuwa kame, halina mimea mingi. Katikati pana mti mmoja ambao unaonekana kuwa na kivuli kidogo, mandhari ni tulivu, na pia upepo unaonekana kuwa mdogo.

Watu waliyovaa sare rasmi za serikali za mitaa waemsimama kwa mstari wakishiriki kwa bidii katika zoezi la upandaji miti wamevalia sare za rangi ya kaki na wengine kijani kibichi wote wanashiriki katika zoezi la upandaji wa miti.

Wanafunzi wameshirikiana dawati moja, na kompyuta wakiwa katika mazingira ya kujifunza. Wameketi kwa ukaribu wakiwa makini, wanapotazama skrini zao, huku, wote wakionyesha nidhamu, mshikamano, na utayari wa kukumbatia teknolojia katika elimu.

Twiga mrefu anaonekana akiwa katika savannah ya Afrika akisimama kwa utulivu katikati ya nyasi ndefu za kijani na dhahabu. Mwili wake mrefu una madoa ya kahawia, unaangazia chini ya mwanga wa jua na shingo yake ndefu imeinuka juu hadi kwenye matawi ya miti.

Vifaru wakubwa wavuka barabara ya vumbi inayokatiza katikati ya savanna kavu ambayo imetapakaa nyasi fupi ziliyokauka. Miti ni michache na ardhi ya rangi ni udhurungi, miili yake ina ngozi nene yenye mikunjo inayoonekana kwa uwazi.

Watu waliovaa nguo za buluu na suruali nyeusi wanaonekana wakijishughulisha katika upandaji wa miti. Hii inaonyesha utunzaji mzuri wa mazingira kwa kizazi cha sasa na kizazi cha watakaokuja.

Maji tulivu yanaonekana yaking'aa kama kioo kando yake pana miti ya kijani kibichi iliyozunguka eneo hili. Mazingira yanaonekana kuwa ya utulivu na safi huku upepo mwanane ukipuliza hewani ukileta hisia ya hewa safi na baridi.

Kando ya ziwa pana ndege wanne wenye manyoya meupe na meusi. Wamesimama kwa utulivu na midomo yao ni mirefu iliyopinda kidogo ikionekana kuwa ya kazi ya kutafuta chakula majini. Wanatazama kwa makini kwenye maji.

Kifaru mkubwa anaonekana katika hifadhi ya wanyamapori akitembea kwa utulivu kwenye nyasi za kijani. Kifaru huyu anaonekana mwenye afya njema huku alama ndogo ya sensa ya ufuatiliaji ikiwa juu ya sikio lake.

Bwawa lenye maji ya kahawia limezungukwa na uoto wa kijani kibichi. Linaonekana kuwa sehemu tulivu asili na majani yakipepea kwa upepo mpole. Kando pia kuna miti ya kijani kibichi inayoongeza mvuto wa eneo hili.

Jamii ya watu imekusanyika pamoja wakiwa wamevali amavazi ya kitamaduni yanayoonyesha uridhi wao wa asili. Wanaume na wanawake wanapendeza kwa mavazi ya rangi mbalimbali yaliyoshonwa kwa mitindo ya kipekee ya kiasili. Wengine wamevaa kofia zilizotengenezwa kwa manyoya ya ndege ambayo ni ishara ya heshima uongozi na utamaduni wao.

Mwanaume anainua kifuko cha plastiki chenye maji hadi mdomoni, na kunywa kwa tahadhari. Anatumia mdomo wake kupasua, ili kuleta maji mdomoni. Maji haya yanaonekana kuwa safi, na kifuko ni chepesi, maarufu sana katika maeneo ya jijini.

Mandhari haya yanaonekana ya kupendeza, hali ni tulivu. Kuna msichana ambaye ametandika shuka yake ya kimaasai, huku akiweka vyakula vyake na vitafunio mbalimbali vya kujifurahisha.

Panaonekana nyumba za ukodishaji ambapo nguo zimeanikwa na pia kuna mto ambao unaonekana kuwa na uchafu. Kando yake, takataka ya kila aina imetupwa kama vile plastiki na pia kuna mbao ambazo zimetupwa.

Maji chafu na yenye taka ya kila aina, inaonekana kupita katikati mwa kijiji kinachoonekana kuwa duni kabisa. Kando yake panaonekana nyasi iliyomea kupita kiasi na ambayo haijakatwa.

Katika mbugwa la wanyama pana twiga watatu warefu mno. Kando yao wamezingirwa na miti iliyotapakaa na pia kuna nyasi ambayo inaonekana imekauka kutokana na jua. Anga inaonekana ikiwa safi.

Chui amefungiwa katika mahali pake ili kumsaidia asiwindwe na wanyama pori ambao wanatafuta ngozi yake na pia kupunguza uhasama kati ya jamii na wanyama pale ambapo wanatafuta chakula.

Maji yamekaa katika pahali pamoja kama maziwa madogo. yamechanganika na uchafu wa plastiki, karatasi na vitu vingine. Kando yake pia kuna nyumba zinazoonekana za mabati na hazijajengwa vizuri.

Vijana wawili waliovalia nguo za kijani wanaonekana kushikilia mkokoteni ulio na taka za aina zote. Wameshikilia mkokoteni. Nyuso zao zinaonekana kutofurahishwa na harufu inayotokana na takataka yenyewe.

Ni katikati ya jiji la Nairobi, panaonekana majumba marefu na madogo. Pia, kuna magari mengi yanaonekana kwa chini. Anga inaonekana kuwa ina mawingu mazito ya mvua.

Waigizaji wanajaribu kuigiza michezo ya kitamaduni, wamevalia kofia na nguo zao ni za hudhurungi, pia wanashanga ambazo zimewapamba katika viuno na pia kuna watoto ambao wanaonekana wakitazama mchezo huo.

Eneo hili linaonekana limefurika na maji mengi ambako maji yamejaa sehemu kubwa ya ardhi ya barabara. Katika mafuriko haya, kuna taka nyingi zikiwemo plastiki, karatasi na vitu vingi visivyotakikana vimechanganyikana na maji.

Mbuga hili la wanyama linaonekana lina vifaru watatu ambao kila mmoja anapembe moja inatokeza karibu na macho . Pia kuna nyasi inayoonekana kukauka kutokana na jua kali.

Kundi la ng'ombe wanakunywa maji kando ya mto katika mazingira tulivu. Kuna wale ambao wamesimama na wengine wameinamia maji huku wengine wakitazama kwa tahadhari. Mandhari hii, inatoa hisia ya amani na maumbile ya asili yaliyojaa uzuri na utulivu.

Uwanja huu unaonekana umetupwa takataka aina ya plastiki kutoka kwa maduka makuu. Pia kuna mtu ambaye amesimama anaonekana nikama ambaye anatafuta vitu vilivyotupwa katika plastiki.

Watu watatu wanaonekana mmoja anatumia jembe kupanda miti na wawili ni wanafunzi wanaonekana kusikiliza kwa makini mwalimu wao anapo waelekeza kuhusu umuhimu wa upanzi wa miti ili kuhifadhi mazingira.

Mbuga hii ya wanyama inaonekana kuwa na twiga wengi. Wote wameangalia upande mmoja. Pia kuna nyasi ya kijani kibichi na pia ile ambayo imekauka. Anga inaonekana kuwa safi na ya rangi ya samawati.

Gari la usafiri wa uma limewekwa kwenye barabara enywe lisilo na msongamano mkubwa, basi hili linaonekana kuwa na abiria wachache ndani baadhi yao wamekaa kimya wakitazama nje ya dirisha. Pia basi lenyewe lina graffiti ya kuvutia ya simba mkubwa aliyechorwa kwa ubunifu na rangi kali ya dhahabu.

Barabarani kuna mandhari ya kuvutia ya jiji. Basi la usafiri wa umma limepambwa kwa rangi kali na michoro ya graphiti likiwa limejaa abiria. Pembeni pana gari la kifahari lenye rangi ya nyeusi limeegeshwa kwa unadhifu na pia kuna afisa wa trafiki amesimama katikati ya barabara akiwa amevalia sare rasmi.

Barabara kuu inaonekana yenye shughuli nyingi, magari yanapita kwa kasi katika pande zote mbili. Kuna mchanganyiko wa magari ya kibinafsi pamoja na magari ya usafiri wa umma. Pia yote yanaonekana yakiwa safarini kuelekea maeneo mbalimbali.

Kituo cha mabasi chenye pilkapilka nyingi, magari yakiwa yameegeshwa yakiwa tayari kwa safari. Mabasi na magari madogo ya abiria, yana maandishi makubwa ya sehemu yanayoelekea ya Ruiru, Kimbo, Juja na Thika. Yote yana vioo na mabango. Watu wengi wanazunguka kituo hiki.

Eneo la maegesho liko katikati ya jiji, likiwa limezungukwa na majengo mazuri ya aina mbalimbali yaliyopangwa kwa mpangilio. Kibao chenye nambari fulani kimesimama pembezoni mwa maegesho, kikionyesha idadi au nafasi maalum za kuegesha. Watu wanapita kwa utulivu, kila mmoja akiwa na shughuli zake.

Barabara kuu inaonekana kua na msongamano. Kuna magari yanayopanda na mengine kushuka. Watu pia wanaonekana kwenye lami ya kando wakitembea pole pole. Kando yake pia pana miti ya kijani kibichi, inaonekana kua ya rangi nzuri.

Kando ya barabara abira wanaonekana wakisubiri magari ya kwenda na pia pana conductor ambao wanajaribu kushawishi watu kwenda katika maeneo fulani. Kando yake pia pana bango ambalo limepinda kutokana na mvua kali.

Taa za trafiki zinaonekana katikati ya jiji lenye shughuli nyingi zikiwa kwenye makutano ya barabara kubwa. Taa nyekundu, manjano na kijani zinaonekana zikipishana kwa zamu zikisimamia mzunguko wa magari na waendao kwa miguu. Mandhari ya jiji yanaonyesha majengo marefu, mabango na matangazo na miti michache barabarani.

.. Kuu inaonekana kuwa na magari yakionekana yakisafiri kwa kasi, ikijumuisha gari la polisi linaloelekea kwa upande wa chini. Kuna kibao kilicho na alama ya msalaba na mishale ya mwelekeo, kikionyesha maeneo kama vile Juja, Thika na Ngara.

Stendi ya basi inaonekana kuwa na shuguli nyingi. Abiria wanapita huku na kule wakitafta magari ya kuelekea maeneo tofauti. Pia pana makanga amabo wamesimama na vibango huku wakijaribu kuwashawishi abiri kupanda magari yao.

Kwenye standi ya basi panaonekana kuwa na shughuli nyingi zinazoendelea. Madereva na makondakta wameshikilia mabango yao yakionyesha shilingi ishirini. Abiria nao wanaonekana kupita wengine wamebeba mizigo na katika shughuli mbalimbali.

Stendi hii ya basi inaonyesha kua na watu waliojaa kwenye gari moja. Kondakta na dereva wanaonekana wakiongea, huku wakijaribu kushawishi abiria kuabiri gari. Watu wanaonekana wakipita wakiwa kwenye shughuli zao.

Jiji hili lina msongamano na harakati nyingi. Magari ya abiria yameegeshwa upande mmoja wa barabara, kila moja likisubiri kujaza abiria kabla ya kuondoka. Watu wanaonekana wakitembea kwa haraka, wengine wakiwa wamebeba mifuko mikubwa, masanduku, na mizigo mingine mikononi.

Kwenye standi hii ya basi dereva anaonekana kuangalia gurudumu ilikuona kama lina shida ndani ya basi kuna onekana kuna abiria wachache na kando yake kuna kondtakta ambao wameshika mabango yakuonyesha mahali tofauti tofauti ambapo gari linapitia.

Tandi hii inaonekana katikati ya jiji panaonekana kuna shughuli nyingi zinzoendelea na wengine wanaonekana wakivuka barabara abiria wengine wanaabiri basi na wengine wanaonekana kuwa katika shughuli zao kando yake pia kuna mabao yanaonyesha njia tofauti zinazoelekea.

Treni yenye rangi za manjano waridi na nyeupe imepita kando kando ya ua uliyozungushiwa waya wa miba treni hiyo inaonekana kuwa ya kisasa ikiwa na madhehewa yenye milango na madirisha na vioo.

Stendi ya watu imejaa watu na shughuli nyingi. Abiria wanakimbia huku na kule wakitafuta magari za kuelekea maeneo tofauti. Madereva na makanga pia wanaita majina ya vituo kwa sauti kubwa wakijaribu kujaza magari yao kwa haraka.

Standi hii imesimama katikati ya jiji, panaonekana kuwa na shuguli nyingi. Kuna mtu aliyesimama huku akila mahindi. Na kwenye juu ya gari hili tunaona kuwa limeandikwa mahali ambapo linapita Kericho.

Magari ya usafiri wa umma yanapita kwa kasi kwenye barabara kuu yakiwa yamepambwa kwa rangi angavu na michoro ya kuvutia. Pembeni, mabango yenye ujumbe wa kisasa yanabeba taswira na mitazamo ya vijana. Kando ya barabara, wapita njia wanatembea kwenye vijichorochoro vinavyowaelekeza mjini

Kondakta huyu anaonekana akiwa amesimama mbele ya basi lililochorwa kwa kijani kibichi. Ameshika kibango ambacho kinaonyesha bei yake ni shilingi hamsini, na pia linaonyesha maeneo tofauti ambayo basi hili, linapita.

Mandhari yanaonekana kuwa yenye mvua, matatu ndogo zimesimama kwenye stendi ya magari zikiwa zimepakiwa na zingine zikisubiri abiria. Ardhi hii inaonekana kuwa chafu kutokana na mvua inayoendelea na pia abiria wengine wanaonekana wakijufunika kwa mwavuli.

Barabara kuu inaonekana tulivu, magari machache yanapita kwa umbali moja moja. Pande zote ye barabara kuna miti iliyopangwa kwa mpangilio ikitoa kivuli kuongeza uzuri wa mandhari. Upepo mwanana unapuliza kati ya matawi ya mazingira yanayooneysha utulivu na hewa safi.

Matatu limeegeshwa pembeni kando ya jengo la kibiashara, ambalo lina maduka na pia ofisi. Matatu hii imepambwa kwa rangi angavu kama ilivyo kawaida ya magari ya usafiri wa umma nchini. Karibu na hapo, kuna bango la matangazo lililoandikwa Voi, Mombasa na Mtwapa.

Katikati ya jiji hili panaonekana kuwa na shuguli nyingi. Miongoni mwa umati huu pana polisi wa trafiki amabo wanadumisha utulivu na kutoa msaada. Pia kuna abiria wengi wanao subiri usafiri wakishugulika kwenye magari. Pia kuna bodaboda zinaonekana kwa wingi zikiwa na wateja.

Barabara kuu ya mji inaonekana ikiwa na shughuli nyingi za magari na watu. Inaonekana pana yenye mistari mingi ikiruhusu magari mengi kupita kwa wakati moja. Pia, pana aina mbalimbali za magari kuanzia magari madogo ya abiria, mabasi na malori yote yakisonga mbele na kusimama kwa foleni.

Abiria amevaa sweta nyeusi na ameshika mkoba kwa mkono wake wa kushoto. Anaonekana ni kama ambaye anaulizia maelekezo kutoka kwa kondakta na kando yake kuna wapita njia pia wanaojaribu kupita. Hali ya anga inaonekana kuwa ina pilka pilka mingi.

Barabara hii inaonyesha utulivu kwani hamna msongamano wa magari. Hii ni kwa sababu kunayo inapita kwa njia ya chini na nyingine iliyoko upande wa juu. Barabara hii imetegenezwa kupunguza trafiki katika barabara.

Kwenye barabara ya lami tunaona magari mengi kuna yaliyo panda na mengine yanashuka. Kando ya barabara pana miti ya kijani kibichi na pia kuna wapita njia ambao wako kando.

Kwenye steni, anaonekana matone iliyorembeshwa kwa rangi ya njano, nyekundu na samawati. Juu yake pia kuna bango linaloonyesha mahali tofauti kama Murang'a, Kabuta ambapo abiria wanafaa kufika. Kando yake pia panaonekana abiria wawili wakipita.

Kituo hiki cha magari kinaonekana kua na pilka pilka mingi. Kuna mikokoteni iliyoegeshwa kando, kuna abiria ambao wamo ndani ya gari na pia kuna waendeshaji pikipiki ambao wamebeba abiria.

Kituo hiki kinaonekana pana dereva na kondakta ambao ni wa jinsia ya kike. Kondakta ameshikilia kibao kinacho ashiria nauli ya sitini. Pana pia abiria wanao jaribu kupita njia.

Barabara kuu ya lami inaonekana ina utulivu na halina msongamano wa magari. Kwa umbali kiasi tunaona bango lililochorwa aina ya kinywaji na pia mandhari yanaonekana kuwa ya kijani na hali iko shwari.

Kituo hiki kina matwana ndogo na kando yake pana mpita njia ambaye amevaa suruali ya khaki, na shati ya zambarau. Mkononi mwake amebeba barua na kondakta wanaonekana kumwangalia.

Barabara hii inaonyesha pilka pilka za maisha ya kila siku. Kuna magari yanayoshuka na mingine yanapanda. Pia pana watu ambao wanajaribu kuvuka barabara, na pia kuna pikipiki zinazopita katika lami hii.

Kituo cha basi kinaonekana kikiwa na watu wengi. Mabasi yamepaki pembeni. Madereva na makondakta wanapiga kelele wakijaribu kuita abiria. Kati ya watu wamebeba mizigo na pana pia sauti ya magari yakiingia na kutoka.

Barabara hii inaonekana kuwa yenye shughuli nyingi . Pana mifumo mingi ya usafiri. Kuna mabasi, pikipiki zilizoegeshwa kando na pia pana mtu wa toroli ambaye anaonekana kubeba mzigo mkubwa.

Gari kubwa la waridi limeegeshwa kando ya barabara, pana pia makondakta ambao wanajaribu kushawishi abiria kupanda magari. Kila mtu anaonekana kuwa na harakati za kuenda mahali linapotaka kwenda.

Katikati ya barabara pana aina nyingi ya magari. Kuna malori ya kibinafsi, matwana na pia kuna wapitanjia wanaojaribu kuvuka barabara. Kando yake, kumepandwa miti ya kijani kibichi na pia kuna ua.

Mabasi ya abiria na matatu yanaonekana yakiendeshwa kwa mwendo wa wastani kwenye njia zilizopangwa vizuri. Baadhi ya abiria wanaonekana wakiingia na wengine wakishuka katika vituo maalumu.

Kituo hiki cha basi pana magari ambayo yameegeshwa kando ya barabara. Kondakta anajaribu kuwashawishi watu kuingia ndani. Mkononi mwake amebeba kibango ambacho kinaonesha nauli ya shilingi hamsini na kando yake pana mzee ambaye amekula chumvi akipita.

Katika kituo hiki cha mabasi, panaonekana magari makubwa mekundu yaliyoegeshwa kando ya barabara. Kuna abiria ambao wamebeba mizigo yao kwa mgongo na wengine kwenye vichwa vyao. Pia panaonekana watu ambao wameketi.

Basi kubwa kwa jina The futue is past linaonekana likipita kwa mwendo wa kasi ndani yake mna kondakta wawili ambao wameegemea katika lango, mbele yake kuna gari jeusi linapita pia.

Hiki ni kituo cha magari, ambapo kuna mwanafunzi amevaa sare nyekundu na anatembea karibu na eneo hili. Karibu na kituo hiki, pana duka ambalo linaonyesha masaa manne kufunguliwa, kuonyesha linafunguliwa masaa yote bila kumpumzika.

Ni katikati ya jiji la Nairobi, hapa kuna mabasi abiria wanaosubiri kuabiria, tunaliona gari kwa jina Mohana na pia kuna polisi na wapita njia ambao wanajaribu kupita barabara.

Hiki ni kituo cha kuuza maji safi yaliyosafishwa chenye mwonekano wa kisasa na mazingira safi. Kuna picha zilizochapishwa kwenye ukuta za watu wa rika tofauti wakinywa maji kwa furaha. Wengine wametabasamu kwa kuridhika, wengine wana chupa zao kwa shukrani.

Mandhari juu ya ngani yanaonyesha bwawa la maji la blue, yenye kuvutia, liking'aa chini ya mwangaza wa jua na kuonyesha utulivu wake wa asili. Maji haya yana rangi safi ya blue inayochanganyika vizuri na mazingira yaliozunguka.

Mabomba yamelazwa kwenye eneo lenye udongo mkavu. Udongo huo unaonekana kuwa wa rangi ya kijivu ukiwa na nyufa nyingi ikionyesha wazi kuwa akuna mvua au maji kwa muda mrefu. Mabomba haya yamewekwa yakifuatia njia fulani ya usambazaji wa maji.

Mabomba makubwa ya maji yamelala ardhini kwa safu yakiwa bado hayajaunganishwa. Yameundwa kwa chuma na baadhi yanaonekana kuwa mpya huku mengine yakiwa yamejaa vumbi. Mabomba ya haya yanaonyesha maendeleo ya mradi mkubwa wa usambazaji wa maji.

Mabomba makubwa ya maji na mifereji yamelazwa kwenye udongo wa vumbi mabomba haya yanaonekana kuwa sehemu ya miradi ya miundombinu kama vile usambazaji wa maji safi na uondoaji wa taka yanapita karibu na nyumba za kupanga ambazo zinaonekana kuwa mbali.

Vali ya bomba inatumika kudhibiti mtiririko wa maji. Ina sehemu ya buluu inayounganisha na bomba jeusi na sehemu ya mtali yenye mpini wa rangi ya kahawia unaotumiwa kufungwa ama kufunga maji. Mandhari nyuma ina mmea na udongo usiowazi ikionyesha kuwa vali hii iko nje.

Kituo cha kujaza maji safi kimepangwa kwa usafi na mvuto kikiwa na mitungi na chupa za plastiki zilizojaa maji safi na tayari kwa matumizi. Chupa hizi zimepangwa kwa utaratibu juu rafu na zingine zikiwa kwenye mashine au pampu ya kujazi maji kwa umoja kutoka kwenye mfumo wa kuchuja.

Maji machache yanaonekana ikititirika juu ya ardhi ya vumbi yakipita polepole katikati ya taka za plastiki kama vile mfuko. Mtiririko huu mdogo unaonyesha maji kutoka kwa mto ulio tuame lakini hali hii ya uchafu unaozunguka inaitisha usafi wa uasalama wa mazingira.

Hii ni paipu ya kijani kibichi. Inaonekana kuwa ina mita zaidi ya ishirini na matumizi yake ni kupeleka maji popote yanapohitajika. Kutumia hii paipu, wakulima wanaweza kupima maji ambayo yanafaa kuenda katika sehemu zote.

Kuna lori jeupe na juu yake tunaona mtu ambaye anajaribu kupandisha mizigo juu. Mbele yake pia kuna magari madogo kama matwana. Kando yake kuna jumba la rangi ya machungwa.

Umati wa watu umekusanyika kwa pamoja ambamo mnaonekana kana kwamba ni mkutano wa maji. Kuna mmoja ameegesha mkono katika mtungi na pia kuna ndoo inayoonekana. Mkutano huu pia unawapigaji picha na watu wa videoo.

Mabomba haya ya maji yanaonekana yametupwa kwenye uwanja uliyojaa nyasi hivyo kushika kutu. Mabomba yenyewe yanaonekana hayajatumiwa kwa muda mrefu na kwa hivyo pia yameharibika.

Mabomba haya yanaonekana kuwa yameshika kutu na maji pia yanaendelea kutiririka kwa kila sekunde, hivyo inaonyesha matumizi mabaya ya maji ambapo hayajaelekezwa kupelekwa kutumika katika mashambani.